Kwenye chumba kinachotoa matibabu ya magonjwa ya kinywa tayari madaktari wawili mmoja anamulika, huku mwingine ameingiza vifaa ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyelazwa kitandani, wakiendelea kumchunguza kwa umakini ili kuligundua jino lenye shida na kuling'oa.

Mwanaume anayefanya kazi ya kuuza maji mtaani akiwa na madumu yake mawili anachota maji kutoka kwenye tangi kubwa ambalo linatumika kuhifadhia, huku mengi akiyamwaga ardhini na kufanya mazingira yawe machafu.

Mwanamke ambaye ni mkulima na mfugaji, akiendelea kuisambaza mbolea aina ya samadi, ambayo ameitoa kwa wanyama wake, ambao ni: ng'ombe na mbuzi, ili kusaidia mazao yake yastawi na kupata mavuno mengi, ili anapoyauza ajipatie kipato cha kujikimu na maisha.

Nje ya lango linalotumika kuingilia ndani ya hospitali, kimeegeshwa kitanda maalumu ambacho hutumika kuwabebea wagonjwa wanaoletwa kwa dharura ili kuweza kuingizwa wodini.

Mwanamke aliyefanya kazi ya utabibu kwa muda mrefu, yupo ndani ya chumba hospitalini, kilichojaa vifaa tofauti tofauti akivipanga vizuri ili viweze kutumika tena baadaye vitakapohitajika.

Vyombo vinavyotumika kuhifadhia taka ngumu majumbani, ofisi na hata hotelini , vimewekwa kando ya ukuta na sasa vimejaa ,vikisubiria kutolewa nje kwenda kumwagwa kusafishwa na kurejea tena kutumika.

Madaktari wawili mwanaume na mwanamke wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali hasa, yaliyo tokea siku nzima ya kazi ambapo wamekutana na wagonjwa tofautitofauti ambao hali zao hazikuwa nzuri.

Mwanamke ambaye ni mfamasia aliyefanya kazi hii kwa miaka mingi na kujipatia ubobezi akisoma kwa makini dawa ambayo anatakiwa kumpatia mgonjwa aliyesimama dirishani ili kujihakikishia ndio sahihi ambayo daktari ameagiza apewe.

Ndani ya ofisi ya madaktari wakiendelea kuandika ripoti tofautitofauti zinazotikana na siku nzima, ambayo wamewahudumia wagonjwa wengi na baadhi wanaendelea vizuri.

Wanawake wawili wamejawa na furaha tele kwenye nyuso zao wamesimama, huku wamevalia mavazi ya utabibu baada ya siku nzima ya kufanya matibabu kwa wagonjwa waliofika na hasa wale walioletwa kwa dharura.

Mwanaume ambaye ni daktari ameketi ofisini mwake akiwa amejaa furaha tele, wakati ambao anatafiti vitu mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani kwake.

Ndani ya wodi ya watoto, mama ameketi na mwanae kitandani huku daktari anaendelea kukagua na kuchunguza kwa umakini wa hali ya juu, ili kugundua kama bado ana changamoto ya ugonywa au anaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani.

Sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya maswala ya watoto mama ameketi kwenye kiti huku amembeba mwanae, akimwelezea mtaalamu wa afya yale yote na changamoto ambazo amekua akizipitia ili aweze kupata ufumbuzi.

Mama ambaye ametoka kijifungua muda sio mrefu ameingia kwenye chumba maalum kinachitunza na kuangalia watoto kwa ukaribu, ambao wamezaliwa na changamoto mbalimbali ili kuweza kuwapatia matibabu ya kina.

Wahudumu wa afya wa kujitolea, wanapita mtaa kwa mtaa ili kuhakikisha kwamba wale wote wenye maradhi nyemelezi au vijidudu vinavyoambukiza, wanapata chanjo na matibabu ili kutokomeza kabisa janga hili kwenye jamii.

Majani ambayo hutumika kama dawa ya asili ya kuchua miguu, ambayo ina maumivu makali na inayowaka moto, tayari yamewekwa mezani ili kumtengenezea mteja ambae hali yake inazidi kuwa mbaya.

Mwanamke anayejishughulisha na kazi ya kutengeneza dawa mbalimbali za kiasili kwa kutumia mitishamba, ameshika tawi la moja ya kamti kadogo ambako ndo kwanza kanastawi ili kuona kama yamekomaa vya kutosha na kuweza kutumia.

Dawa za asili zimewekwa mezani ambazo zimetengenezwa kwa kutumia majani tofautitofauti kwa ajili ya kuchuwa miguu, kwa wale wote ambao inawaka moto na kusikia maumivu makali.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kwa kutumia ndimu na vitunguu maji imewekwa kwenye kifungashio aina ya chupa, ili wale wote wanaohitaji waweze kujipatia na kupata matibabu.

Tawi la mti lenye majani yaliyostawi sana kutokana na mvua nyingi zilizotoka kunyesha ambapo utumika kutengeneza dawa tofautitofauti za asili zikiwa pamoja na zile zinazoponesha maumivu ya kichwa.

Dawa ya kiasili ambayo inatokana na majani ya miti ya kondeni, yanayochemshwa na baadae mgonjwa mwenye homa kali anatakiwa kunywa mara tatu kwa siku, na kujiepusha kunywa maziwa ambayo yanafifisha nguvu yake.

Mmea unaoota hasa maeneo ya msituni unaoitwa kwa jina la alovera mara nyingi inayotumika kutengenezea dawa za asili, zinazochanganywa na majani mengine na kutibu magonjwa mbalimbali kama vile homa kali inayoweza kusababisha malaria.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kwa kutumia magamba ya miti na mbegu za mimea tofautitofauti, imechujwa na kuweka kwenye chupa tayari kwa wale wote wenye magonjwa sugu.

Dawa za asili tofauti tofauti zimewekwa mezani, zimetengenezwa kwa kutumia magamba ya miti pamoja na mizizi; kuhakikisha wale wote wenye magonjwa sugu wanapata kupona na kurejea kwenye afya zao.